Hapa ninaona wanawake ambao wanacheza mpira na pia kuna wengine ambao wamekaa kando ya uwanjani wakiwa na mpira au inaonyesha kuna kikundi ya aina mbili ambao wanashindana na kila mtu anataka akuwe mshindi.

Hapa ninaona watu ambao wamevaa nguo ambayo imefanana, na inaonyesha wako na furaha ya juu sana, wamekaa pamoja kwa laini, na ninaona watu wengine pia wenye wamefunga tai, hiki inaonyesha watu ambao wanafanya kitu kimoja.

Hii ni uwanja mkuu ambalo watu wanachezea haswa wale ambao wanakimbia, pia haswa wale ambao wanacheza mpira. Hapa inaonyesha watu wako uwanjani na wanakimbia. Inaona watu wengi sana kwenye kando kando ambao walikuja ili waweze kuwashangilia washindi wao.

Hapa ninaona watu watatu ambao walivaa nguo zinafanana, inaonyesha hawa ni wale ambao wanasimamia idara ya upelelezi wa jinae, ambayo wanachunguza makosa ya jinae kama mauaji, wizi, ulagai na uharibifu wa mtandao.

Hapa ninaona watu ambao wanacheza mpira, hapa inaonyesha ni vikundi viwili ambao wanashindana, ili mmoja wao akuwe washindi, pia kuna watu ambao wamekaa kando ya uwanjani, ili waweze kushuhudia mchezo huu wa mpira wa uwanja huu.

Hapa ninaona watu ambao wanashangilia wakiwa wameshika vikombe katika mchezo, hii inaonyesha hawa watu walishinda mchezo ambao walikuwa wakicheza, hawa inajulikana ama inaonyesha kwamba ni wachezaji wa mpira, ambao walishinda mchezo huo.

Hapa ninaona vikundi vya wanawake ambao wanaongea wakiwa pamoja. Hii inaonyesha ni wachezaji wa mpira ambao wamekuja uwanja huu ili wacheze na vikundi vingine ili wapate washindi au washindane nao.

Hapa ninaona watu ambao wamevaa shati manjano. Hii inaonyesha wanafanya kitu kimoja na kuna kitu ambayo wanajaribu kutangaza ama wanajaribu kufanya pamoja. Ninaona wakionyesha ama wakijaribu kufukunua ama kuonyesha kitu ambacho wanafanya.

Ninaona wachezaji wa mpira ambao wako uwanjani wa mchezo. Pia ninaona wengine ambao wamesimama juu ya uwanja huu ambao wanatarajia kuona ule mpira watachezwa na hawa wachezaji ili washangilie ama wakue mshindi wa mchezo huu wa mpira.

ninaona wachezaji wa Gor Mahia na Millamani United ambao wako na furaha inaonyesha ya kwamba hawa walishinda kucheza mpira na inaonyesha wako na furaha na pia ninaona kuna wenye wanaimba na kuna wenye kupiga firimbi kuonyesha furaha yao.

Naona wachezaji ambao wamevaa sare inaonesha kwamba waliweza wakue washindi. Pia kuna wengine ambao wako kando ya uwanja na wanashangilia, wakionyesha ama wakiweka mikono juu alafu wanacheka cheka wakiimba.

Ninaona watu ambao walivaa shati ya manjano ambao wanafurahia ama kuna sherehe ambao wanafanya. Inaonyesha hawa wako na furaha kubwa sana ama kuna kitu wanaangalia juu ukitazama macho yao kuna kitu ambao wanajaribu kuiangalia.

Nina ona watu ambao wanashangilia ambao inaonyesha wako uwanja wa taifa ama uwanja wa michezo ambao walikuja ili kusherekea ambao kuona vitu mbali mbali ambao zinaendelea kwa uwanjani. Kulikua na mchezo mbali mbali.

Hapa ninaona watua ambao wako na furaha sana, pia kuna wale ambao wanacheka kuna wale ambao wanashika firimbi wakipuliza , inaonyesha kulikuweko na ushindi mbalimba

Hapa ninaona watu ambao wanashangilia .Kuna wale ambao waliketi na kuna anaonekana wamesimama, wakiweka mikono yao juu na pia kuna wenye wanavuta firimbi . Pia kuna wa wanaocheka hapa inaonesha kuna mchezo inaendelea na kuna kazi ambayo...

hapa ninaona mashine ambayo inatumia kuchimba barabara mpya ama inatumika wakati wa kuchimba mto ili watu waweze kupata maji ama wakati kuna mahali wanataka kujenga nyumba basi mashine ndio inatumika

ninaona mwavuli wamanjano ambayo imeandikwa mama miradi Milicent Omanga na kuna mwenye anashika na pia ninaona watu wengine wako karibu na huyo mtu. Pia ninaona kuna pilipili inaonyesha hapa kuna mahali watu wanaweza pata chakula ili wakule ama kuna mtu anatengeneza chakula.

Hapa ninaona watu ambao wameketi na kuna vitu ambayo wanajaza kwa meza ama anasaidia wengine kupea mwelekeo kuhusu kitu ambapo inahitajika kujaza. Hii ni kama kujaza fomu ya kupewa karo kwa wanafunzi wa shule.

Ninaona watu wawili ambao wanaketi chini na walivaa barakoa. Pia kuna watu ambao wanasimama hapa wakiongea na hawa watu. Inamaanisha kuna kitu wanahitaji wasaidiwe hapa ama kuna kitu wanafanya pamoja na hao. Inaonyesha huyo ni mkuu wao.

Hawa ni watu ambao wanasherehekea, hapa ninaona vizuri wako na furaha, hapa inaonyesha kuna mchezo fulani ya kuigiza ama kuna mchezo ya wakimbiaji ambao wanashindana na hao watu walikuja ili waone hiyo mchezo.

Ninaona wachezaji wa mpira ambao ni wanawake wengine wako kando yao wanashangilia vile hawa wanawake ama wasichana wanacheza mpira yao. Inaonyesha hii ni timu kubwa ambayo inaendelea.

Hapa ninaona watu kadhaa ambao wanatumia kompyuta ya mezani. Inaonyesha kuna kitu ambacho wanatafuta ama kuna mafunzo fulani ya kujua kompyuta vile mtu anatumia na vile mtu anaichunga ili isiharibike. Mtu mwingine anaonyesha mwingine.

Hapa ni jengo moja ambalo linaonekana kuwa ya masomo

Hapa ninaona jaji mkuu ya mahakama ya juu ya Kenya ambaye anaitwa Martha Koome ambaye anashughulikia kesi mbalimbali ambayo inahusu uhalifu, hasa uhalifu wa usalama, kesi za mashamba.

ninaona watu ambao wanasimama na pia kuna wengine wanaketi chini karibu na Huduma Center ambayo iko mjini Nairobi. Hawa watu wanakuja ili kupata vitu vyao kama kitambulisho ama kuna kitu ambacho wanakuja kutengeneza.

Lakini kwa sababu Kenya ambao wanatumia spika wetu wa tangu lakini ambao wanasimama na kuonyesha kwamba

ninaona watu ambao wanashangilia ama wanaonyesha wako na furaha kubwa sana. Hii inaonyesha kuna kitu inaendelea kama mpira na wachezaji wao inamaanisha wameshinda kwa kucheza hiyo mpira ndio maana unaona wanashangilia wakicheza.

Ninaona watu wanne. Wawili wanaandika na wameketi, na wawili wanasimama. Kati ya hao watu wanne, ni mwanamke mmoja ambaye anavaa shati jeupe na kuna mahali anaonyesha mtu mwingine mahali pa kuandika.

Hapa ninaona watu wengine waliketi chini na pia kuna wengine ambao walivaa kuwa ambazo zinafanana. Ninaonyesha kuna kitu ambayo wanatengenezea watu. Ninaona wanachukua vitu yao kwa kutumia mashimo ili waweze kumjua huyu anatoka upande gani.

Ninaona rais wetu wa Kenya, William Samoei Ruto, akisimama na mama taifa Rachel Ruto. Hapa ni wakati ambao aliapishwa yeye ili akuwe rais wa tano wa Kenya. Akisaidiana na naibu wake aliyeongoza.

Hapa ninaona watu ambao wanakimbia. Pia Kuna wengine ambao wanasimama. Hapa inaonyesha uwanjani wa mchezo ambao watu hukutana wakati wanacheza mpira ama wakati wanakimbia .Hao ni wakimbiaji wanaume ambao wanashindana ili wapate zawadi yao.

Hapa naona ni majani wako katika mahakama. Naona Martha Koome ambaye ni jaji mkuu, katika mahakama ya Kenya na pia kuna wezake ambao wamesimama kando yake.

Hani Rasi ya William Samuel anasalimiana na wananchi wake lakini wanahisi kuna furaha sana ya kuna mmoja ama kabisa naye akiangalia.

Hapa naona watu kadhaa ambao wamesimama wakishangilia ama inaonyesha ya kwamba kuna kitu fulani ama kuna kitu fulani inaendelea na kila mtu ana amani kwamba watakuwa washindi ama watakuwa na kitu ambacho kilikuwa kinaendeleshwa wanaona vizuri.

Ninaona watu ambao wameketi chini na wanafinya kompyuta ya mezani. Pia kuna watu wanasimama na wako na shati ambao zinafanana. Inaonyesha hawa wanafanya kazi pamoja. Pia kuna watu ambao wamiketi chini na inaonyesha wanahitaji usaidizi kutoka kwa hawa watu wenye wanasimama.

Hapa ninaona watu ambao wanacheza mpira ama ni watu ambao wanakimbia, ninaona watu wanne ambao wako uwanjani na inaonyesha ya kwamba hawa ni wakimbiaji wa Kenya na wako uwanjani humu la kuchezea.

Tunaona watu wawili mmoja ni mwanamke na mwingine ni mwanume inaonyesha kwamba anafanya kazi na shirika la serikali, pia huyu amekuja hapa kusaidiwa na inaonyesha kwamba inafaa achukuliwe mikono yake.